Nguzo ya umeme imesimikwa kando ya nyumba inayoishi watu, ikiwa na nyaya nyingi zilizotoka na kuelekea maeneo tofauti tofauti ambayo yalikuwa bado nishati hii haijafika na sasa wote wanasheherekea kwa kuupata mwanga nyumbani kwao.

Mashine pamoja na mitambo mbalimbali ambayo inatumika kufua umeme unao toka na kuelekea maeneo ya viwandani, ili kutumika kuchakata bidhaa mbalimbali za vyakula na hatimaye kuuzwa na uchumi wa nchi kuinuka.

Juu ya nguzo mbili ambazo zimesimamishwa ipo mashine aina ya transifoma, ambayo hutumika kupima na kuchuja nishati inayotoka ili inapofika kwa mtumiaji isimletee madhara yoyote kama vile kuunguza vitu vya ndani.

Nguzo ya umeme ambayo imesimamishwa katika shamba la mkulima aliyepanda mahindi, yakiwa wakati wa kuchanua maua na baadae kuzaa yatakayoweza kuchumwa na kuuzwa yakiwa mabichi hasa kwa akina mama wajasiriamali wanaoenda kuchemsha na kutembeza mitaani.

Mitambo mbalimbali inayotumika kwenye shughuli ya kufua umeme imesimamishwa katika mpangilio mzuri, kuhakikisha nishati hii inapatikana maeneo yote hasa hospitalini ambapo oparesheni mbalimbali hufanyika.

Nguzo ya umeme iliyobebeshwa vifaa vingi juu yake, huku imesimamishwa kando ya makazi ya watu. Hii ni hatari endapo upepo utavuma kwa kasi na kusababisha kuanguka na kuleta madhara makubwa.

Nguzo za umeme ambazo zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu, huku juu yake ziko nyaya nyingi zilizotoka na kuelekea uelekeo tofautitofauti, hasa hospitalini ambapo madaktari inabidi wahakikishe watu wanapata uhai na kupona kabisa.

Mnara mrefu umesimamishwa ukiwa juu yake zipo nyaya za umeme zilizopita kuelekea maeneo mbalimbali ya jamii ili kuwapelekea nishati hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zilizosimamishwa, huku juu yake kukiwa na nyanya pamoja na transfoma ambayo kwa kawaida inatumika kupima kiasi cha nishati inayotoka, kabla ya kufika kwa watumiaji na kuwaletea madhara ya aina yoyote, kama vile kuingiliwa vina vyombo vya ndani.

Wananchi wanaotumia usafiri wa magari kwenye barabara, iliyojengwa kwa kiwango cha lami wakiwa wamesimama imara, kumpisha mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho ili aweze kupita huku, akiitumia fimbo alieshika kwa mkono wa kiume ili kujiongoza bila kukosea. kujikwaa na kuanguka.

Gari ndogo ya bluu ambayo imesimama karibu kabisa na eneo maalumu la wavukaji wale wanaotembea kwa miguu, baada ya taa inayoashiria ni wakati sahihi wa wao kupita kuwaka kwa ghafla.

Taa zinazotumika kuongoza watu na magari barabarani, moja nyekundu imewaka ikiashiria siyo salama kwa mtembea kwa miguu yoyote kuweza kuvuka wakati huu.

Kando ya barabara ambayo ipo kwenye mchakato wa kujengwa kwa kiwango cha rami imeegeshwa gari kubwa ambayo inatumika kuzibeba malighafi tofauti tofauti ambazo wajenzi wanazitumia.

Chombo cha usafiri aina ya bodaboda kimeegeshwa kando ya nyumba, ambapo wateja hutuma maombi yao kwa njia ya mtandao na dereva akishayapokea huwafuata kokote walipo na kuianza safari.

Wanaume jasiri na wachapakazi wameamka asubuhi na mapema na kuwahi kwenye barabara wanaoijenga kwa kiwango cha lami, huku akiendelea kuzimwaga malighafi na kuzisambaza ili kuhakikisha inakuwa tayari kwa wakati uliopangwa ili wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku za kujipatia kipato kwa kufanya usafirishaji.

Mwanaume ambaye amekuwa akicheza mchezo wa upato kwa muda mrefu, sasa amejishindia chombo cha usafiri wa nchi kavu aina ya bodaboda ambacho atakitumia kufanya biashara ya kutoa watu eneo moja kwenda lingine.

Katikati ya barabara mbili zilizojengwa kwa kiwango cha lami, watembea kwa miguu wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku. Huku magari yanayosafirisha abiria na mizigo yakifanya safari zake.

Muonekano wa usiku wa barabara ya katikati ya mji magari machache yakiwa yanapita kuendelea na safari zake, Huku taa zikiwa zinafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia.

Chombo cha usafiri wa nchi kavu aina ya bodaboda zikiwa sokoni zinauzwa, huku mbili zimetolewa nje kama sampuli kwa wale wote wanaokuja kuzitazama, kukagua kabla ya kutoa malipo yao.

Mwanaume anaefanya kazi ya usafirishaji kwa kutumia bodaboda, ambapo wateja wake hutuma maombi kwa kutumia njia ya mtandao na yeye akishapokea huwafuata popote walipo.

Vijana wa kiume wanaojishughulisha na kujenga barabara ya mwendokasi baada ya kufanya kazi siku nzima na kwenye jua kali, sasa wamejipumzisha huku gari inayotumika kubeba malighafi ikiwa nayo imeegeshwa pembeni.

Moja ya kifaa kinachotumika kuhifadhia taka ngumu, kimewekwa tayari ili kuhakikisha mazingira yana kuwa safi na salama kwa wote wanaoishi na kujiepushia na magonjwa mbalimbali ambayo ni hatarishi.

Chombo ambacho kinatumika kuhifadhia taka ngumu, tayari kimejaa, kimesubiriwa kutolewa nje na kwenda kuwekwa kando ya barabara ili gari litapopita iweze kuzichukua na kupeleka eneo rasmi lililotengwa ambalo ni la taka.

Ndani ya jalala lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka zimezagaa kila mahali zikisubiriwa kuoza na hatimaye kubadilishwa kuwa mbolea inayowawezesha wakulima kustawisha mazao yao.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, vikiwa vimejaa takataka zilizotoka hospitalini, kama vile; pamba na makaratasi, tayari kwa kwenda kuchomwa na kuyaacha mazingira yakiwa safi na salama.

Katikati ya mitaa gari kubwa linayotumika kubeba takataka zikiwa zimejaa kupita kiasi na bado wafanyakazi wanaendelea kuziweka ili kuanza safari ya kuelekea eneo rasmi lililotengwa kuzimwaga na kurejea kuendelea na kazi.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, wanajamii wamezitoa takataka walizozikusanya majumbani kwao, ikiwa ni siku ambayo gari linapita kuzibeba na kupeleka jalalani.

Vijana wa kike na wa kiume, wamejitolea kuisafisha barabara ya mtaa wanao ishi, ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama, na kujiepusha na magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukiza kutokana na uchafu.

Kifaa ambacho kinatumika kwa kuhifadhia takataka, kimefunikwa vizuri ili kuhakikisha hazitoi harufu wala wadudu kama vile nzi kuingia, na kusababisha maambukizi mbalimbali hasa ya kipindupindu.

Wanaume waliojitolea kusafisha mitaa wanapoishi baada ya gari inayopita kubeba takataka kutokupita kwa muda mrefu, hivyo mazingira kuwa machafu na kuhatarisha afya zao.

Wananchi wamelizingira gari ambalo hutumiwa kubeba takataka kupeleka jalalani. Siku lilipowasili baada ya kutokuwepo kwa muda mrefu, hivyo kuwafanya wawe na hasira ambapo mazingira yao yamekuwa machafu na yenye harufu, hivyo kuwaletea madhara mbalimbali ya kiafya.

Mmoja wa vijana aliyejitolea kufanya mazingira yawe safi na salama kwenye mtaa wake, akizikusanya takataka zote zilizowekwa kando ya nyumba, ili kuzisogeza kwenye barabara kuu ambayo gari hupita na kuzipakia, na hatimaye kuzipeleka eneo rasmi lililotengwa na kuzimwaga.

Mapipa mawili makubwa yamewekwa kando ya barabara ili kila mwanachi anayepita aweze kuzitupa takataka ndani yake, na kuyaacha mazingira safi na salama na rafiki kwa kila mwanajamii.

Vifaa tofautitofauti ambavyo vinatumika kuhifadhia taka ngumu ili kuhakikisha hazisambai, na kufanya mazingira yawe machafu vimejaa vimetolewa nje na kuwekwa kando ya barabara ili gari inapopita iweze kuzipakia na kupeleka jalalani.

Ndani ya eneo lililotengwa rasmi kwa ajili ya kumwagwa takataka, gari iliyotoka mtaani kuzikusanya tayari imefika, huku ikizingizingirwa na jopo la wajasiriamali wadogowadogo wanaokusanya chupa na vyombo vyote vya plastiki, ili kwenda kuziuza kiwandani.

Matangi meusi ya maji ambayo yanatumika hasa kuhifadhia maji yaliyo safi na salama, ambayo yanatumika wakati wa ukame kukiwa hakuna mvua na yamekatika bombani.

Gari ambalo linatumika kusafirisha maji yaliyo safi na salama, limeegeshwa kando ya barabara baada ya kuharibika kutokana na kutumika muda mrefu bila kufanyiwa marekebisho yoyote.

Kisima ambacho kimechimbwa na kujengewa ukuta kwa kutumia simenti ili kuweza kuvuna maji ya mvua zinazonyesha mara kwa mara, na hatimaye kuwasaidia wanajamii pindi ambapo unatokea ukame wa kutisha.

Wafanyakazi wa mradi wa maji safi na salama, wakiendelea na kazi yao ili kuhakikisha maeneo mbali mbali hasa ya vijijni, yanapata huduma hii ambayo ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Dereva na msaidizi wake, ambao wanafanya usafirishaji wa maji yaliyo safi na salama, wameiegesha gari wanayoitumia kando ya barabara ya vumbi ili kuweza kujipumzisha, na baadae kuendelea na safari.